Duka la dawa za mifugo na wanyama, lijulikanalo kama "Osho Chemical Industries". Muhudumu yako ndani akiwahudumia wateja, bidhaa zimepangiliwa kwenye chanja tofauti, nje kuna watu wanaendelea na shughuli zao wengine wakihudumiwa na bodaboda wawili waliokaa kwenye pikipiki zao.

Maboksi yenye chupa za dawa za mifugo na wanyama, maboksi mengi yenye rangi tofauti mengine meupe na mengine yana rangi ya tofauti yanaonekana. Juu kuna chupa mbili zenye majina ya "weedal" ambayo inatumika kama dawa, husaidia wanyama na mifugo mbalimbali.

Mfuko wa dawa za wanyama na mifugo ujulikanao kama "bayofiksi" juu ya mfuko huo kunachorwa picha na maelekezo ya namna ya kuitumia, vifungashio hivyo ni vingi sana vyote vinafanana maelekezo pamoja na picha ilivyo.

Boksi lililobeba dawa ya kutibu mifugo na wanyama juu lina picha ya ng'ombe, dawa hiyo inaitwa "Closamectin". Ni dawa kwa ajili ya kutibu wanyama peke yake, limetoa maelezo kwenye boksi hilo kwamba linatakiwa kuwekwa mbali na watoto.

Stoo ya dawa za mifugo na wanyama, kuna magunia mengi yaliyojaa dawa hizo. Yote yana rangi nyeupe pamoja na bluu, yenye maelekezo ya dawa hizo. Yamepangiliwa vizuri, upande mmoja umefika mpaka juu kwenye bati, mwingine nusu na mwingine umeishia katikati. Ukuta una rangi nyeupe.

Duka la dawa ya mifugo na wanyama, ni dawa tofauti ziko kwenye chanja tofauti. Kuna nyingine zipo kwenye chupa, kwenye mfuko, kwenye paketi, kwenye vichupa vidogo na vikubwa lakini pia kwenye maboksi kila dawa ina maelekezo juu ya chupa hiyo au juu ya boksi hio.

Mifuko miwili ya mbolea, juu imeandikwa "hydroponics Africa vuna top dressing fertilizer", mbolea husaidia katika kustawisha mazao vizuri, juu ya mifuko hiyo kuna ramani ya Afrika yenye rangi ya kijani, na chini kuna marumaru zenye rangi tofauti; nyeupe na blue bahari.

Boksi na kopo la kubebea dawa ya mifugo na wanyama, dawa hiyo inaitwa "flumenthrin asilimia moja". Juu ya boksi na chupa hiyo kuna maelekezo ya utumiaji wa dawa hiyo, pamoja na picha ya ng'ombe wenye rangi tofauti tofauti.

Chupa ya dawa ya mifugo na wanyama, ina rangi nyeupe, juu yake inapicha ya ng'ombe. Çhupa hii ina maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo. Dawa inaitwa "coopers spot on"; kwa ajili ya kutibu mifugo kama vile ng'ombe.

Dawa ya mifugo na wanyama, juu yake imechora picha kubwa ya mbwa, aliyetoa ulimi. Dawa hiyo inaitwa "front line plus". Ni dawa ambayo ina uzito wa gramu kumi, husaidia kuwatibu wanyama kama mbwa, pale wanapokutana na changamoto mbalimbali.

Duka la dawa za mifugo na wanyama lijulikanalo kama "Agrovet wakulima line" picha imepigwa kutokea chini inaonekana vizuri kwenye jengo hilo duka hilo linataa ndani inawaka na kuwa karibisha wateja, ni fremu ambayo ipo chini ya jengo kubwa refu pembezoni kwake kuna mti mkubwa uliostawi vizuri na wingu ni la bluu.

Kasha la kubebea dawa ya kutibu mbwa, kwa juu lina picha ya mbwa, dawa hiyo inaitwa "Slayworm" kwa ajili ya kuwalisha wanyama hao wakiwa na tatizo, chini yake kuna kasha la kubebea dawa, na dawa hizo zinahesabika kuwa ni vidonge kumi.

Huduma ya dawa za mifugo na wanyama. Wanaume wawili wapo kwenye magunia mengi sana yaliyorundikwa kwenye stoo iliyoezekwa na kuzunguushiwa bati, mmoja akiwa ameshika magunia hayo yaliyojaa dawa kwa ajili ya mifugo, mwingine amevaa miwani na wote wanatabasamu.

Dawa ya kutibu wanyama kama vile mbwa na paka. Kuna chupa yenye dawa na boksi la kubebea chupa hiyo. Juu ya boksi limeandikwa neno "Bioline" na juu ya chupa lipo neno hili hilo. Na picha za wanyama kama mbwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi, na paka mwenye rangi tofauti.

Boksi pamoja na chupa ya kubebea dawa za mifugo, nje ya boksi kuna maandishi yanayoeleza jina, ujazo na maelekezo ya dawa hiyo, dawa hii husaidia mifugo kuimarika kiafya na kupambana na magonjwa yanayoshambulia.

Mwanamke ambaye ni muuzaji wa duka la dawa za mifugo yupo dukani anatabasamu, duka lake linachanja ambazo zina dawa tofauti zenye rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na nyingine dawa hizo zipo kwenye chupa nyingine zipo kwenye mifuko na nyingine zipo kwenye pakti maalum.

Dawa ya kutibu wanyama kama vile ng'ombe, kuna boksi pamoja na chupa yenye dawa hiyo, juu ya boksi yameandikwa maneno kama "BIMECTIN PLUS" ambalo ni jina la dawa hiyo pamoja na mililita miamoja.

Dawa za mifugo ya wanyama. Mwanaume ameshika dawa kwenye mikono yote miwili, na nyuma yake kuna magunia mengi sana yenye hizo dawa. Yupo ndani ya chumba akiashiria kuonyesha dawa kwa mtu mwingine ambaye haonekani, na namna zinavyofanya kazi kwa ajili ya mifugo na wanyama.

Duka la dawa za mifugo. Watu wanne wapo dukani. Dawa kubwa kwenye chupa zinaonekana mezani. Watu hawa wamevaa kofia, wanaume wawili, lakini wote wamevaa barakoa, na kuna mwanamke mmoja aliyevaa miwani. Wanachambua dawa za kutumia ili kutibu wanyama wao.

Duka la dawa za mifugo; kila chupa imechora aina ya mnyama na maelekezo ya utumiaji wa dawa hizo zipo kwenye chanja tofauti kuna ambazo zipo kwenye chupa, kwenye mifuko, na nyingine kwenye maboksi makubwa.

Dawa ya mifugo, maalumu kwa ajili ya kuku. Chupa imechora picha ya kuku na jina la dawa hiyo ni "VETSENSE Cocciprol". Dawa yenye ujazo wa gramu mia moja, ina mfuniko mweupe na kuzisaidia kuku kujikinga na magonjwa yanayo washambulia.

Dawa ya kutibu mifugo ijulikanayo kama catch Worm. Juu ya dawa hiyo kuna picha ya ng'ombe, mbuzi na farasi, dawa hii husaidia wanyama kuwa na afya bora hasa kipindi wakiwa na mimba.

Dawa ya kutibu mifugo, hasa ng'ombe, kutokana na wadudu wanaowashambulia kama kupe. Kwenye chupa kuna picha ya ng'ombe aliyestawi vizuri, pamoja na picha ya wadudu kama kupe. Jina la dawa ni eksi kupe faive esikei.

Kilimo cha mahindi, mkulima yuko shambani akiyashika mahindi yake yaliyostawi vizuri sana, ambayo yameanza kukomaa ili kuyaandaa kuyapeleka sokoni kwa ajili ya biashara. Shamba ni zuri na juu kuna wingu la bluu. Inaonyesha mkulima huyu, amefanikiwa kupata mavuno makubwa msimu huu.

Uvunaji wa viazi, mwanamke yuko shambani anavuna viazi vilivyostawi vizuri sana, ameshang'oa viazi vinaonekana na amevirundika sehemu moja, amejifunga kiremba kichwani, juu ni wingu la bluu na kwa mbali inaonekana miti iliyostawi vizuri. Tayari viazi hivi vimeandaliwa, vitakwenda sokoni kwa ajili ya shughuli nzima ya biashara.

Wakulima wako shambani wakishirikiana katika uvunaji wa zao la vitunguu, wanapakia na kuweka kwenye mifuko yenye rangi nyekundu, wakitumia ndoo kupimia; wamezipanga kwenye mistari. Shamba hili linaonekana limestawi vizuri sana, nyuma yake kuna miti midogo na mikubwa iliyokauka na kwa mbali kuna milima mirefu.

Ni baada ya mavuno la zao la nanasi; mwanamke aliyevaa kofia anacheka na kufurahi, akionyesha gari lililopakia nanasi tayari kutoka shambani kwa ajili ya kwenda sokoni kuendelea na suala zima la biashara.

Shamba la mipapai, baadhi yake yamekomaa na mengine bado. Shamba ni kubwa na miti hiyo imeoteshwa katika mstari mmoja. Chini hakujatandikwa nyasi zozote na juu ni wingu la bluu.

Kilimo cha nyanya, shamba limestawi vizuri sana. Nyanya hazijakomaa au kuiva, zote zina rangi ya kijani. Nyanya hizo ni nyingi sana, na kila mche umeotesha nyanya za kutosha. Shamba limestawi na zimepangiliwa, huku miti imesimamishwa kurahisisha ukuaji wake.

Uvunaji wa pilipili, zimeiva nyingine ni za kijani, za njano pamoja na nyekundu. Shamba ni kubwa sana. Mwanaume aliyevaa glavu amebeba toroli lililojaza pilipili hizo, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuendelea na biashara.

Uvunaji wa nanasi, wanaume na wanawake wanashirikiana kuvuna nanasi, mmoja anaweka kwenye kreti zenye rangi nyekundu, mwingine anapakia kwenye gari tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni ili kurahisisha shughuli nzima ya biashara, shamba ni kubwa na juu wingu lote ni la bluu.

Uvunaji wa viazi, wanawake wengi wanashirikiana kwa pamoja wakivuna viazi kutoka shambani na kuvirundika sehemu moja. Tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni, ili kuendelea na shughuli mbalimbali za biashara. Nyuma yao kuna msitu mkubwa, wenye miti iliyostawi vizuri pamoja na bati la nyumba linaloonekana kwa upande wa juu na wingu ni la bluu.

Wakulima wawili wakiume waliovaa sare ya makoti ya kijani, pamoja na kofia nyeusi, wameshika mapanga wote, wamevaa viatu vya mvua, wapo kwenye shamba lililostawi vizuri sana, tayari wamemaliza uvunaji wa ndizi. Ndizi ni nyingi na nikubwa, hizi husaidia katika shughuli nzima ya chakula, na ziko tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Wanawake wengi waliojifunga vilemba kichwani wapo shambani wanavuna viazi, wanarundika sehemu moja kwenye matuta tofauti, nyuma yao kuna makazi ya nyumba na wingu lote ni la bluu, wanavuna tayari kwaajili ya kupeleka sokoni kwaajili ya kuendelea na shughuli nzima ya biashara.

Watu wengi wa kiume na wa kike wapo shambani wanaendelea na uvunaji wa viazi tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kwa ajili ya swala zima la biashara. Wingu lote ni la bluu, watu hawa wanashirikiana. Mama mmoja amembeba mtoto mgongoni huku akiinama akichimbua viazi kutoka kwenye ardhi.

Uvunaji wa zao la nyanya. Tayari zimevunwa zimewekwa chini, zinapakiwa kuwekwa kwenye kreti la kijani. Mwanadada aliyevaa kofia pamoja na suruali nyeusi na mwingine asiyeonekana vizuri anaonekana mikono tu; nyuma yao kuna baiskeli, kuna miti; tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya shughuli nzima ya biashara.

uvunaji wa mahindi mwanamama amevuna mahindi yenye rangi ya njano amevaa kofia kichani, tisheti nyeupe, viatu na soski pamoja na sketi nyeusi, yupo amesimama kwenye mahindi amnbayo tayari yamevunwa na nyuma yake kuna jengo dogo pamoja na shamba la mahindi ambayo yamekauka kabisa na juu ni wingu la bluu.

Mwanamama ambaye ni mkulima amesimama mbele ya mahindi yake aliyo yaanika, ni mengi sana tayari kwaajili ya kusaga na kukoboa ili kupatikana kwa unga, shamba lote limekauka ikiashiria kipindi cha mavuno na mazao yote yamekauka.

Wakulima wakiwa shambani wanaendelea na mavuno ya zao la nyanya. Mavuno ni mengi kwani matenga yamejaa zao hilo, tayari kwa ajili yakupelekwa sokoni. Shamba lipo karibu na njia, yaani barabara vumbi inayosaidia usafirishaji mpaka sokoni. Nyanya ni zao ambalo husaidia kama kiungo hasa wakati wamapishi.

Wakati wa mavuno. Wanaume waliovaa kofia wanaendelea na mavuno. Kwa mbali yanaonekana maghorofa makubwa. Wanavuna viazi na kuweka kwenye trei pamoja na ndoo. Kwa nyuma kuna magari na matrekta yanayosaidia kwenye shughuli nzima ya mavuno.

Wakulima wa ndizi (wakike na wakiume) waliovaa kofia na wengine kujifunga vilemba kichwani, wanapakia mikungu ya ndizi kwenye makreti yenye rangi za njano pamoja na bluu, tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kuendelea na shughuli nzima ya biashara. Wapo katikati ya jengo, kibanda ambacho kipo ndani ya shamba la ndizi.

Nyanya nyingi zimepakiwa kwenye kreti, zote zimeiva na zina rangi nyekundu, zipo katikati ya shamba hilo mara baada ya uvunaji; tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kuendelea na shughuli nzima ya biashara. Nyanya ni bidhaa ambayo hutumika kama kiungo nyumbani hasa wakati wa mapishi.

Wanawake wameshika mikungu ya ndizi. Ndizi ambazo zimetolewa shambani tayari kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Wapo wengi sana, wamechanganyika na wanaume. Hapo wanasubiri wateja kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa la mipapai, miti mifupi ya mipapai yenye matunda mengi imestawi vizuri. Ipo kwenye shamba ambalo halina nyasi chini. Ni udongo wa kawaida lakini inaonekana imestawi vizuri. Juu kuna wingu la bluu.

Kilimo cha mazao ya biashara. Hivi ni vitunguu, mkulima anaendelea kuvuna vitunguu, nishamba kubwa sana, kwa mbali inaonekana nyumba na makazi ya watu. Mkulima amevaa kofia nyeusi kubwa na tisheti nyekundu kwenye mkono wake wa kushoto ameshika vitunguu ambavyo tayari amekwisha kuvivuna akiwa amechuchumaa.

Mkulima wa nyanya yupo shambani anaendelea na mavuno. Amevuna nyanya nyingi sana na amezirundika sehemu moja. Ameshika nyanya kadhaa mkononi. Amevaa kofia akicheka na kutabasamu, ikiashiria amepata mavuno aliyokuwa anatarajia. Nyuma yake kuna shamba la nyanya nyingine bado mbichi na kilimo kinaendelea.

Kilimo cha mazao ya biashara, mwanaume aliyevaa shati jeupe, ameinama kwenye mstari akikagua mbegu zake na ustawi wa mazao yake, huku mwingine kwa mbali anaonekana. Nyuma kuna miti, pamoja na milima mirefu na wingu lote ni la bluu.

Wakulima wa zao la kahawa wakichambua na kuweka kwenye viroba pamoja na mifuko, tayari kwa ajili ya kuendelea na shughuli la uuzaji. Zao la kahawa hulimwa katika mikoa tofauti Tanzania ikiwemo mkoa wa Kagera na hutumika kama zao la biashara.

Gari la kubebea mizigo. Wanaume watatu wapo juu ya gari wakipakia ndizi kwenye sanduku maalumu ambazo hutumika kusafirisha mizigo inayokwenda masafa marefu, huku wanawake watatu wakiwa chini wakisaidiana kupakia ndizi hizo tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha matikiti maji, mkulima anaendelea na uvunaji kwenye shamba kubwa sana, amerundika matikiti kadhaa nyuma yake kuna mabomba ya kupuliza dawa pamoja na magunia yenye dawa, mkulima amebeba tikiti maji kwenye bega lake la kushoto amenyanyua mkono wake wa kulia juu.

Wanawake na wanaume wakishirikiana kwenye uvunaji wa zao la mahindi na kuweka kwenye vikapu. Zao hilo limekauka ikiwa ni ishara ya kipindi cha msimu wa mavuno. Shamba ni kubwa sana ndio maana wanafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa mbali kuna mti na wingu la bluu. Mahindi ni zao linalosaidia upatikanaji wa chakula.

Kilimo cha pilipili hoho, wanawake wamekwisha kuvuna na kuweka kwenye matenga, tayari kwa kupeleka sehemu nyingine. Wengine wanaendelea kupakia na wengine wanajitwika wakiwa na watoto wao, tayari kwa kupeleka sokoni. Kwa mbali vinaonekana viti wanavyovitumia kukaa wakati wa mapumziko.

Kilimo cha mapapai, mkulima ameshika matunda kwenye mkono wake, amevaa viatu vya mvua, koti na suruali ya jinzi. Nyuma yake kuna miti mingi ya mipapai yenye matunda ya kutosha, mengine yameiva na mengine hayajaiva vizuri. Mkulima huyo amechuchumaa kwenye shamba lenye udongo mwekundu.

Shambani katika kipindi cha mavuno. Vijana wawili wa kiume wanaendelea na kuvuna kahawa zilizo komaa na kuweka kwenye kikapu, kahawa ni zao zuri la biashara ambalo husaidia kutengeneza bidhaa mbalimbali lakini hubadilisha maisha ya wakulima.

Mwanamke anaendelea na shughuli za mavuno, yupo katikati ya shamba la nyanya, nyanya zilizostawi vizuri na mpangilio mzuri, anapita akiwa na trei jeusi akikusanya nyanya zilizoiva, tayari kwaajili ya matumizi ya kupeleka sokoni. Nyanya ni kiungo muhimu kwenye mapishi hasa kwenye mboga.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja wako shambani wanavuna na kupakia vitunguu kwaajili ya kupeleka sokoni. Magunia kadhaa yenye rangi nyekundu yanaonekana tayari yamepakiwa na kujaa zao hili la kibiashara. Shamba lina miti ya kijani pamoja na mabaki ya mazao baada ya mavuno, kwa mbali kuna milima mirefu.

Shamba la kahawa lenye miti mingi iliyo stawi vizuri sana. Zao hili limekomaa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Kahawa ni zao la kibiashara, ambalo linalimwa katika mikoa tofauti Tanzania ikiwemo Kagera na mikoa mingine.

Mti wa kahawa zilizokomaa zenye rangi nyekundu pamoja na njano bila kusahau kijani. Mti huu umestawi vizuri sana ukiashiria kuwa ardhi ilikuwa na rutuba. Na kwa mbali inaonekana milima pamoja na wingu.

Wakati wa mavuno, watu wapo shambani wanavuna viazi ulaya, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Shamba ni kubwa sana ndio maana wavunaji ni wengi. Kwa mbali inaonekana miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na wingu lote ni la buluu.

Shamba la nyanya, mavuno yanaendelea. Wavunaji wanavuna na kuweka kwenye vifaa maalum, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Nyanya nyingine bado hazijakomaa, zikiwa na rangi ya kijani, na nyingine zina rangi nyekundu.

Kilimo cha mazao ya biashara, vitunguu vimekomaa sana. Kila mstari unapitisha mabomba ya maji yanayosaidia kwenye umwagiliaji. Shamba lote ni la kijani, lipo karibia na msitu. Nyuma kuna nyasi nyingi zilizokanda ambazo hazijakatwa pamoja na miti mikubwa inayochipukia. Ardhi inaonekana yenye rutuba ndio maana vitunguu vimeota vizuri.

Wakati wa mavuno, shambani wanawake na wanaume wanashirikiana kuvuna, viazi vingi vimerundikwa mara baada ya kutolewa ardhini, wanawake waliojifunga vilemba kichwani wanapakia viazi hivyo kwenye magunia yenye rangi tofauti tayari kwa ajili kupeleka sokoni ili kusaidia kwenye shughuli nzima ya biashara.

Msimu wa mavuno mahindi yamekauka, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Wavunaji wapo shambani wanaendelea, wanashirikiana kuhakikisha wanayatoa shambani. Wote wamevaa sare wameshika mapanga wakikata mahindi na kuyalundika pamoja ili kuyapeleka sokoni

Shamba kubwa la vitunguu. Wanawake kwa awanaume wanashirikiana kuvuna, wanaweka kwenye magunia makubwa, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni. Vitunguu ni bidhaa inayotumika kama kiungo hasa kwenye mboga. Nyuma ya shamba hilo kuna bahari pamoja na milima upande wa nyuma na wingu lote ni la bluu.

Shamba la pilipili, zimeiva, kuna zenye rangi nyekundu na rangi ya njano. Miti yake yote ni ya kijani na imestawi vizuri sana, imepangiliwa kwenye mstari, na kuna mitaro inayomrahisishia mkulima wakati wa uvunaji. Tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kwa ajili ya shughuli nzima ya biashara.

Toroli lipo shambani wakati wa mavuno aliyeliweka haonekani, lakini limewekwa bidhaa ambazo zimevunwa kama vile: ndizi, vitunguu, karoti, hoho pamoja matikiti maji, shamba hili limestawi vizuri sana na limepangiliwa, limezungushiwa miti iliyostawi vizuri na rangi ya kijani.

Mbegu zimeoteshwa kwenye makopo tofauti. Kila kopo lina mbegu mbili, zote zina rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa sehemu nyingine. Uoteshaji wa aina hii hurahisisha ukuaji, kwani mchanga, mbolea na maji huwekwa kwenye mbegu hizo.

Wakulima wa zao la nyanya, wote wawili wakiwa ni wakiume na wamevaa kofia, wako kwenye shamba lao kwenye nyanya ambazo zimestawi vizuri lakini hazijaiva, wanapeana maelekezo namna ya kilimo bora. Shamba limepangiliwa katika mstari na kuna mabomba ya maji yanayosaidia kwenye umwagiliaji.

Mkulima mmoja amenyanyua kidole kimoja juu katika bega lake amebeba tikitimaji ni wakati wa mavuno yuko kwenye shamba kubwa amevuna matikiti maji na kuyarundika chini, juu ni wingi la bluu nyuma yake kuna mabomba yakusaidia kupuliza dawa pamoja na magunia yenye dawa, matikiti maji husaidia upatikanaji wa matunda.

Shamba lenye mazao ambayo yameanza kuota vizuri, yote yana rangi ya kijani, yamepangiliwa kwenye matuta tofauti na katika kila tuta yanapita mabomba mawili ya maji kwa ajili ya kurahisisha umwagiliaji.

Kilimo cha uoteshaji wa mbegu, mbegu zimewekwa kwenye glasi nyeusi, zipo ndani ya jengo, madirisha ya vioo yamefunguliwa, mbegu hizo tayari zimeanza kuota zikiufata mwanga, zipo kwenye plastiki zilizoko juu ya meza, na plastiki hizo ni nyeusi, ndani yake kuna mbolea pamoja na mchanga.

Ndoo kumi ambazo zimetumika kuotesha maua, ndani yake kuna mbolea pamoja na udongo, miche inayo chipukia inakua ikiufuata mwanga, na mwisho kabisa vianonekana viatu vya mpandaji.

Wakulima wapo shambani wanaendelea kupangilia mazao yao, na kukagua kinachoendelea shambani, kwa mbali kuna miti mikubwa na milima mirefu, kila mtu anafanya shughuli yake, mazao yameota vizuri tayari kwaajili ya kuendelea na hatua ya ukuaji.

Wakulima wapo shambani, ni wanawake wawili waliojifunika vitenge kichwani, wamevaa makoti na wengine wamejifunika mitandio, wanakagua mbogamboga zilizowekwa kwenye udongo uliopo kwenye gunia. Bustani yao imezungushiwa na nyavu pamoja na mabati ili kuimarisha ulinzi.

Kilimo cha umwagiliaji, mbegu zilizoota vizuri zenye rangi ya kijani zinaonekana. Zimepangiliwa kwenye matuta madogo madogo, kila tuta lina mfereji ambao umepitisha mabomba ya maji ili kurahisisha umwagiliaji.

Wakati wa mavuno, wavunaji watatu wa kiume waliovaa sare za kijani na mwanamke mmoja aliyevaa sare na koti jekundu, wanaendelea na mavuno ya mparachichi wanaweka kwenye trei zenye rangi ya njano shamba limestawi vizuri lina majani.

Shamba la mipapai, matunda haya yamestawi vizuri sana, miti imepangwa kwenye mstari, yapo majani machache pamoja na udongo, juu kuna wingu la bluu.

Kilimo Cha nyanya. Kuna magunia mengi ambayo yana mbolea pamoja na mchanga. Nyanya nyingi zimestawi vizuri, zimeiva, zinarangi nyekundu; nyingine zina rangi ya kijani na bado hazijaiva. Kilimo cha aina hii huwafanya wakulima kujipatia fedha na kuwasaidia kwenye upatikanaji wa viungo vya chakula, hasa mboga.

Uoteshaji wa mbegu na mazao umewekwa kwenye kitalu kuna matuta tofauti kuna mabomba ya maji yanayohakikisha kila mmea unapata maji, pembeni kuna milima na miti ambayo imejengewa vizuri ili kulinda mazao haya, bustani ni nzuri udongo unarutuba inavutia.

Shamba la ndizi, ndizi zilizopangiliwa vizuri. Zimestawi vizuri inaonekana zimepewa mbolea ya kutosha juu kuna wingu la bluu, zinapata mvua ya kutosha. Ndizi ni chakula ambacho hutumika maeneo kama Kagera, Kilimanjaro na maeneo mengine na hutumika pia kama zao la biashara.

Wakulima wanashirikiana kupanda mbegu, wanawake wawili na wanaume wawili wote wanapanga mbegu kwenye udongo wa kitalu uliowekwa juu ya miti, nyuma kuna maua pamoja na migomba iliyostawi vizuri, wote wanaanda bustani kwaajili ya kujipatia mbogamboga pamoja na mbegu mbalimbali.

wakati wa mavuno, wakulima wawili wanashirikiana kuweka viazi vitamu kwenye marketi mengi sana, yenye rangi nyekundu, kijani na bluu, wako shambani pamekauka, miti imekauka, nyasi zimekauka zikiashiria wakati wa mavuno.

Shamba kubwa la mipapai limesitawi vizuri sana. Chini yake kuna majani yaliyokauka yamedondoka, na majani mengine yameota, hapajafyekwa. Mipapai hii imestawi vizuri sana, kuna matunda mengine ambayo yanaanza kuiva na mengine bado kabisa.

Mkulima anavuna nyanya zake, nyingine zimeiva zina rangi nyekundu, nyingine bado hazijaiva. Amezitengenezea vizuri. Kuna mbolea ambazo zipo kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, wakati mabomba ya maji yanayosaidia umwagiliaji yamepita kwenye kila mmea. Mkulima ameinama akichuma nyanya ambazo tayari zimekomaa, kupeleka sokoni kwa ajili ya shughuli nzima ya biashara.

Mkulima amechuchumaa shambani akionyesha tikitimaji ambalo amelikata nusu. Mbele yake kuna matikitimaji mengi makubwa, inaonekana matikiti yake ni mazuri. Nyuma kuna matikiti mengi sana, na yamesitawi vizuri na ni makubwa. Mkulima anatabasamu kuashiria kuapata mazao mengi kama alivyotarajia.

Trekta lenye rangi nyekundu, linaendelea na kilimo kwa ajili ya kuandaa shamba tayari kwa ajili ya upandaji wa mazao. Juu ni wingu la bluu. Kuna miti kadhaa kwenye shamba hilo ambayo imestawi vizuri. Eneo kama hili ni tayari kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali.

Mashine ya kilimo ina rangi nyekundu na tairi moja la mbele dogo, mashine hii husaidia kwenye kilimo cha bustani kusawazisha matuta, kutifua udongo, kumwagilia na kufanya shughuli nyingine zinazosaidia kwenye kilimo, ni kama jenereta ambayo inatumiwa na wakulima kurahisisha shughuli zote shambani ,

Maandalizi ya shamba kwa ajili ya kilimo kikubwa, trekta liko shambani tayari kwa ajili ya kufanya kazi, trekta lina matairi makubwa sana na kwa mbali linaonekana gurudumu jeupe. Kilimo kikubwa husaidia kwenye upatikanaji wa mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara, kwa mbali kuna wingu jeupe lililochanganyika na rangi ya bluu.

Kipindi cha kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo. Trekta lipotayari shambani kwa ajili ya kuanza kazi. Lina matairi manne, matairi ya mbele mafupi na mawili makubwa yenye rangi nyeusi. Lenyewe lina rangi ya kijani. Kwa mbali nyuma yake inaonekana milima.

Kilimo kikubwa, machaku za mashine zinavuta na kusawazisha nyasi pamoja na udongo unaolimwa, tayari kwaajili ya maandalizi ya shamba. Mashine ina rangi nyekundu na juu kuna wingu la buluu.

Kilimo kikubwa. Trekta liko shambani linaendelea na maandalizi ya shamba, linakusanya nyasi kuzitoa sehemu moja na kusawazisha kiwanja. Kwa mbali miti iliyostawi vizuri ya kijani inaonekana na juu kuna wingu la bluu. Trekta hiyo kwenye matairi ina rangi ya njano, lakini upande wa juu na anapokaa dereva kuna rangi ya kijani; dereva anaendelea na shughuli nyingine.

Samaki wa mapambo wakiwa kwenye tanki wanaogelea. Ufugaji wa aina hii wa samaki hutumika kwenye shughuli za urembo na mara nyingi huwekwa ofisini au nyumbani. Samaki hawa wamewekwa kwenye maji yaliyo safi na salama kwenye tanki la kioo.

Samaki wa mapambo wapo kwenye kabati lenye kioo ndani yake kuna maji, samaki hawa wana rangi tofauti kwenye maji yenye maua yanayovutia na kupendeza ,zipo kabati tofauti wanaonekana kuwa kwenye duka lenye bidhaa mbalimbali kama mafuta na vingine, samaki hawa hutumika kama mapambo ofisini ,nyumbani na maeneo ya starehe.

Samaki wa kufugwa wa mapambo, wapo ndani ya kabati la kioo, kabati lina maji kuna taa yenye mwanga wa bluu, samaki hao wana rangi tofauti. Samaki wa mapambo hutumika kwene shughuli za urembo nyumbani na ofisini.

Samaki wa mapambo. Hawa hutumika kwenye urembo. Wapo kwenye kabati la kioo, wote wana rangi nyekundu, wanavutia. Mwanga unawamulika vizuri, wanaonekana. Samaki hawa hutumika kwenye mapambo ya nyumbani, ofisini, na maeneo mengine yenye muingiliano wa watu.

Bwawa la samaki ambalo lipo kwenye mbuga. Wafugaji wanaendelea kutupa nyavu na kuimarisha usalama wa samaki wao. Bwawa limetengeneza vizuri sana, pembeni kuna mifuko, limechimbwa na udongo uko pembeni. Miti imezunguka eneo hilo, wingu lote ni la bluu, kwa mbali kuna milima mirefu.

Kisima kinachotumika kufuga samaki kina mabomba mengi sana ndani yake kuna samaki wadogo wadogo na kimejaa maji, mabomba mengine yanatoa maji kutoka kwenye visima vingine, mengine meusi yanaweka kwenye kisima cha jirani katikati ya kisima hicho kuna bomba moja kubwa lenye nyuzi mbili, ufugaji wa samaki husaidia katika upatikanaji wa viumbe hao wanaoishi baharini .

Duka la bidhaa za chakula, kuna maharage yapo kwenye gunia, mahindi, ngano, viazi na mzani. Vyote hivi vipo kwenye magunia yenye rangi tofauti na juu yake kuna vikombe kwaajili ya kupimia, kwa mbali unaonekana mzani, bidhaa hizi hutumika nyumbani kwaajili ya mahitaji ya kila siku.

Upimaji na uuzaji wa bidhaa za chakula. Magunia mengi yamejaa mahindi, mchele; wanaume wanachambua na kupima vizuri tayari kwa ajili ya mauzo ili kurahisisha upatikanaji wa chakula. Magunia yaliyojaa yamefunguliwa na mengine yamefungwa, yamerundikwa pembeni kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa maeneo mengine.

Duka la nafaka, maharage yenye rangi tofauti yanaonekana. Yapo kwenye vikapu tofauti yanauzwa, na juu kuna vifaa vya kupimia. Maharage hutumika kama chakula, na husaidia katika shughuli ya biashara.

Bidhaa za dukani kuna maharage, mahindi, karanga, tende na kadhalika. Hapa ni dukani ambapo kuna bidhaa za chakula. Watu huja dukani kununua bidhaa hizi zinazotumika kwenye matumizi ya chakula na mambo mengine.

Upandaji wa miti. Mwanaume mmoja mzee anapokea mti kutoka kwa mwanamke, na akipangilia sehemu moja tayari kwa ajili ya kuiotesha ili kuipanda sehemu nyingine. Mwanaume mwingine yupo anaendelea kumwagilia miti, ambayo tayari imepangiliwa. Wapo kwenye kitalu kilichoezekwa na kuzungushiwa na wavu.

Mwanamama aliyevaa kofia nyeupe, miwani myeusi, tisheti na suruali ya bluu, amejifunga koti kiunoni na kuvaa glavu. Anapanda miti katika shamba ambalo baadhi ya miti imekatwa. Nyuma yake kuna miti midogo inayochipukia. Upandaji wa miti husaidia katika utunzaji wa mazingira.

Mbwa yupo katikati ya msitu mkubwa, wenye miti mirefu na saizi ya kati. Katikati kuna barabara vumbi, ambayo inaonyesha watu huwa wanapita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mbwa huyu amechanganya rangi, nyeusi ndio inaonekana sana.

Wanawake na wanaume wanapokea maelekezo kutoka kwa mtaalamu wa misitu, mwanadada huyo ameshika kalamu na karatasi akiendelea kutoa maelekezo kwa wakulima hao ambao tayari wameotesha miti, wapo ndani ya uzio, uzio ni wa wavu na wote wanakubali maelekezo hayo.

Eneo la msituni, kuna vichaka vidogovidogo ambavyo vimekanda sana, majani yote yana rangi ya kijani na mengine yana rangi ya njano. Kuna barabara ndogo kabisa ya watembea kwa miguu wanaopita kuingia ndani ya pori hilo.

Mazingira ya porini, kuna barabara ambayo ni ya vumbi na kinjia kidogo cha kuanza kuingia porini. Miti imestawi vizuri kuna vichaka vyenye rangi ya kijani. Kuna mchoro unaoonyesha njia iko hapa kuwasaidia watembea kwa miguu kuingia kwa ajili ya shughuli zao. Misitu ni mali husaidia katika upatikanaji wa mvua.

Upandaji wa miti, mwanamke anamwagilia maji, huku mwanaume akipalilia kwa jembe la mkono, miti imepangiliwa vizuri na tayari imeota kwa ajili ya kupandwa sehemu nyingine, katika shamba hilo nyuma kuna miti mikubwa ambayo imestawi vizuri, na pembezoni kuna mazao mengine yanayoendelea kuota.

Upandaji wa miti. Mkulima yupo kwenye bustani yake ya vitalu vya miti, ameshika mfuko wenye mti ambao tayari umeanza kuota, amevaa shati ya kijani, miti ni mingi sana na kwa mbali kuna pipa la bluu lililounganishwa na mabomba ya maji kurahisisha umwagiliaji wa miti hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji, wanaume wanamwagilia miti ambayo tayari imekwisha kuota na imesimama vizuri, wapo kwenye kitalu cha miti yao karibu na nyumbani, kwa mbali inaonekana miti mingi. Ni eneo ambalo limejawa na kijani likiashiria kuwa na hali nzuri ya hewa.

Porini, misitu iliyostawi vizuri inaonekana, maji yanayopita kwenye mawe yenye kuteleza yanaonekana. Maji yana rangi tofauti, rangi inayofanana na nyekundu, sehemu hii huteleza sana.

Kivutio cha utalii. kuna pango zuri ambalo kuna mtu amejificha ndani na kunyoosha mikono. mtu huyo ni mzungu. Miti imestawi vizuri ikiwa ni ya kijani inayoonekana kuna hali ya mvua. Kuna daraja lililotengenezwa kwa miti iliyokauka. eneo hili ni nzuri sana.

Kata mti panda mti mpandamiti amevaa glavusi, ameshika mti mkononi anataka kupanda eneo ambalo wamekata mti mmoja mkubwa nyuma yake kuna msitu mkubwa wenye miti mingi hii inaashiria utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti.

Msituni daraja la miti, daraja ambalo linatenganisha eneo moja na jingine, kuna mfereji wa maji machafu yanayopita hili linawasaidia watu kuvuka kwa urahisi. Miti imeunganishwa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine na pembezoni kuna miti iliyostawi ikiwa na rangi ya kijani.

Dimbwi la maji machafu, lipo msituni limechukua nafasi kubwa sana. Msitu una miti ya kijani iliyostawi, kwa mbali wingu ni la bluu. Nguzo za umeme zinapita msituni hapo. Misitu husaidia kutunza wanyama, kutupatia hewa safi ya oksijeni.

Watu wengi wanawake kwa wanaume wapo wanasindika zao la nyanya wengine wanafunga kwenye mifuko ya plastiki na ya nailoni kuna swichi za umeme. Wote wamevaa sare pamoja na kofia kichwani wanaziandaa nyanya hizi tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kwa ajili ya biashara.

Maandalizi ya shamba la kilimo, trekta kubwa lenye rangi ya njano ambalo watu wawili wamepanda, mmoja anaendesha na mwingine yuko juu kabisa. Wanaandaa shamba lenye nyasi zilizokauka, pembezoni kuna miti ya minazi pamoja na miti ya kawaida, ni karibu na majengo ya watu na wingu ni la bluu.

Shamba kubwa la kabichi, zimeota na kustawi vizuri. Juu yake kuna manyunyu ya maji, ikiashiria upatikanaji wa maji juu ya bidhaa hiyo. Shamba hilo ni kubwa sana, na limestawi vizuri, hakuna lililokauka, yote yameng'aa na yanapendeza.

Trekta lipo shambani linaendelea kulima, shamba linaandaliwa vizuri udongo umetifuliwa mbolea, imechanganywa shamba hili ni kubwa sana kwa mbali inaonekana milima, shamba linaandaliwa tayari kwa ajili ya kilimo kikubwa.

Ni baada ya mavuno ya zao la vitunguu vipo vingi sana. ,Mkono wa mtu unaonekana ukirusha vitunguu na kuviweka kwenye kreti lenye rangi ya bluu. Vitunguu hivi vimestawi na ni vingi sana baada ya mavuno, tayari kwa ajili ya kwenda sokoni kuendelea na biashara.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wapo kwenye zizi lao liloezekwa kwa vyuma, zizi hilo lina feni pamoja na mwanga mzuri, ng'ombe hawa wana rangi tofauti zilizochanganya na wote wanafanana rangi nyeusi pamoja na nyeupe, hawa husaidia upatikanaji wa maziwa.

Mwanamama ambaye ni mkulima amejifunga kilemba cheupe kichwani, wingu lote ni la bluu, yupo shambani anaendelea kuvuna kahawa, ambazo tayari zimekomaa. Shamba hili ni zuri, linaashiria upatikanaji wa kahawa za kutosha kwenye msimu wa mavuno.

Wakulima watatu, wakike mmoja na wakiume wawili waliovaa kofia, wameinama kwenye shamba la kabichi wakiendelea kupalilia shamba hilo, wakitoa magugu ambayo siyo mimea waliyopanda, pembezoni mwa shamba hilo kuna mimea mingine inayoota, kabichi hutumika katika chakula.

Shamba la migomba, migomba imestawi vizuri sana, shamba hilo lina pande mbili, upande wa kwanza upo kwenye uzio wa wavu ambapo kuna mimea midogo inachipukia na upande wa pili ni migomba ambayo haijaweka ndizi, shamba hili tayari limeandaliwa vizuri kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo cha ndizi.

Shamba la mahindi madogo yaliyostawi vizuri sana na kupangiliwa kwenye mstari mmoja. Shamba hili halina mwisho nikiashiria kuwa ni kubwa sana. Kwa mbali ni wingu la bluu lakini kuna milima inaonekana.

Baada ya mavuno ya pilipili hoho , mikono ya watu isiyoonekana sura imevaa glovzi ipo inapanga vizuri hoho hizo, watu tofauti wapo kwenye meza wanapanga hoho zilizostawi vizuri zenye rangi ya kijani.

Kitalu cha nyanya baadhi zimeiva vizuri nyingine bado hazijakomaa, katikati kuna njia inayomruhusu mkulima kupita kukagua na kuboresha zaidi ustawi wake.

Ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku wote wana rangi nyeupe, ni wengi sana ambao hawawezi kuhesabika kwa idadi, wapo kwenye banda lililofungwa na kuezekwa vizuri, mwanga upo wa kutosha. Kuna chakula wanapewa, wametengwa kwenye makundi tofauti kulingana na huduma wanazopatiwa.

Kiwanda cha nyanya; baada ya mavuno zinapelekwa kusindikwa. trei zenye rangi ya kijani zimejaa nyanya kwenye mzunguko wa vyuma vyekundu, wafanyakazi wanaendelea na shughuli ya uchakataji. Baada ya hapo zinapelekwa sokoni, tayari kwa ajili ya biashara.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa, wapo kwenye zizi lao, wote wanafanana rangi; wamechanganya rangi nyeupe pamoja na nyeusi. Ng'ombe wapo wanakula mashudu. Ufugaji wa aina hii husaidia upatikanaji wa mbolea, pamoja na maziwa ya kutosha.

Ndani ya kiwanda cha parachichi, wafanyakazi wamevaa kofia nyeupe na sare za kijani pamoja na barakoa, wanaendelea kuchakata na kusindika maparachichi, bidhaa hii hutumika kama chakula lakini pia husaidia kwenye shughuli za kibiashara. Kiwanda kina watu wengi na kila mmoja anatekeleza majukumu yake kwa wakati.

Ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku wengi wenye rangi nyeupe ambao hawawezi kuhesabiwa kwa idadi, wapo kwenye hema lao lenye rangi nyeupe, na kuku wote wapo wanaangalia chakula walichowekewa, hawawezi kuhesabika. Ufugaji wa aina hii ni wa kisasa, kwani kuku wanahitaji matunzo bora ili waweze kukua, kutoa mayai, pamoja na kutotoa vifaranga.

Kilimo kikubwa, mkulima analima kwa kutumia trekta huku mwingine akimsimamia, kwa mbali kuna trekta jingine linaendelea kufanya kazi. Mwisho wa shamba kuna miti na juu kuna wingu la buluu. Trekta hutumika katika kilimo cha viwanda hasa kwenye mazao ya biashara.

Trekta yenye mataili manne mawili madogo ya mbele na mawili makubwa ya nyuma. Trekta hilo lina rangi nyekundu, mataili yana rangi nyeusi, lipo shambani tayari kwa ajili ya kuanza kufanya kazi na nyuma kuna milima mikubwa, na haya hutumika katika kilimo cha mazao ya biashara.

Kilimo kikubwa shamba kubwa la mahindi yaliyostawi vizuri sana . Yote yana rangi ya kijani kwa mbali Kuna miti mizuri iliyo stawi wingu lote ni la bluu , Kuna milima ambayo ina miti mizuri sana . Shamba hili limestawi na limepangiliwa vizuri .

Shamba la mbogamboga. Kabichi zimeota vizuri sana, zote zina rangi ya kijani. Usitawi wake ni mzuri. Zinaonekana zimemwagiwa maji na kupewa mbolea. Zimepangiliwa kwenye mstari mmoja, zikiashiria usalama na ukuaji mzuri uliowekwa na mkulima.

Kilimo cha pilipili zilizostawi sana, zimewekwa kwenye matuta ya tofauti, katikati yake kuna njia ambayo humsaidia mkulima kuhudumia mbegu hizo na mimea hiyo na kupita wakati wa mavuno, pilipili hizi zina rangi ya njano tayari zimekomaa.

Kilimo cha umwagiliaji, matuta yameandaliwa vizuri na mbegu pamoja na mimea imeanza kuota. Miti imepangiliwa kwenye mstari, na kwenye kila tuta yanapita mabomba ya maji kwa ajili ya kurahisisha umwagiliaji.

Kilimo cha umwagiliaji; shamba tayari limeandaliwa. Mifumo ya mabomba ya maji imepangiliwa vizuri, tayari kwa ajili ya kurahisisha umwagiliaji, ili mazao yaweze kuota vizuri, baadaye yapelekwe sokoni kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha umwagiliaji, mimea imeoteshwa vizuri imepangwa kwenye mstari na ardhi inaonekana ikiwa na rutuba. Kwenye kila mstari ambapo mimea imeota, kuna mabomba ya maji ambayo husaidia katika umwagiliaji, na kuifanya mimea hiyo ikue vizuri; yote ni ya kijani na imestawi.

Kilimo cha umwagiliaji; mkulima akimwagilia miti yake ambayo ni midogo tayari kwa ajili ya kuipanda au kuiuza wengine wakapande. Nyuma ya miti hiyo midogo kuna miti mikubwa, mirefu, iliyostawi vizuri upandaji miti husaidia utunzaji wa mazingira.

Kilimo cha umwagiliaji, shamba limestawi vizuri, mifereji ya maji inapita katikati ya matuta ili kufikisha huduma ya maji kwenye kila zao. Haya ni mahindi, yamestawi vizuri sana na maji yapo ya kutosha.

Shamba tayari limeandaliwa kwaajili ya kupanda mazao, ni shamba kubwa ambalo kwa mbali inaonekana miti pamoja na mimea yenye rangi ya kijani. Shamba hili ni mahususi kabisa kwaajili ya kilimo cha umwagiliaji, ambacho hutumika kwenye mazao ya biashara.

Kilimo cha umwagiliaji, misingi tayari imetengenezwa, matuta yamepangiliwa katika mstari na mabomba ya maji yameanza kupitishwa kwenye miti amabayo inatarajiwa kuota. Maji yanaendelea kumwagiliwa kuiandaa miti hii pamoja na mazao haya kukua vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji, mimea imeoteshwa kwenye mpangilio mzuri, kila mpangilio una nyaya pamoja na mapipa yanayomwaga maji kuhakikisha yanaota vizuri bila wasiwasi wowote, yamefungiwa ndani ya kitalu ili kuimarisha ulinzi wa mimea hiyo.

Bomba kubwa la maji limepita kwenye shamba la mahindi, limetobolewa likisaidia kumwaga maji ili kila mmea upate maji. Mahindi yamesitawi vizuri na shamba ni kubwa sana. Kwa mbali kuna minara inayosaidia kupitisha huduma ya umeme.

Kilimo cha umwagiliaji. Mazao tofauti yamepangwa kwenye vitalu pamoja na matuta tofauti. Kuna kabichi na mazao mengine. Yote yamemwagiliwa maji, udongo unaonekana una rutuba na ni mwanzo mzuri wa uoteshaji. Pembeni kuna mazao mengine, yote yamestawi vizuri.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. Mazao yaliyopangwa vizuri kwa mstari mmoja yanamwagiliwa maji yaliyopangwa vizuri kwa mstari mmoja. Mabomba yanazunguka kuashiria kufikisha maji kila sehemu. Mkulima anaendelea kusimamia shamba lake ambalo linaonekana limeanza kustawi vizuri.

Kilimo cha umwagiliaji, shamba tayari limeandaliwa. Maji yanatokea chini ya ardhi na kuingia kwenye mfereji uliotengenezwa na kuelekezwa kwake. Kilimo hiki hutumika kwenye kilimo kikubwa, hali ambayo husaidia upatikanaji na ustawi mzuri wa mazao.

Shamba kubwa la kilimo cha mazao ya biashara limeandaliwa, nimewekewa mitaro na kila mtaro unapitisha maji yanayosaidia kwenye upatikanaji wa huduma ya maji katika kila mmea shamba hili ni kubwa sana kwa mbali yanaonekana majengo ya watu pamoja na misitu juu ni wingu la bluu, mashamba ya aina hii hutumika katika kilimo kikubwa na usaidia upatikanaji wa mazao ya biashara.

Madhari ya mbugani; kuna ndege weupe warefu wapo kwenye mto, wakiwa wanakunywa maji. Pembezoni kuna majani, nyuma kuna milima na msitu mkubwa. Wingu lote ni la bluu. Eneo hili linavutia Sana.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye milima na mabonde, kuna miti pamoja na nyasi zilizostawi vizuri sana, juu kuna wingu la bluu. Mandhari hiyo ina milima tofauti; mlima wa kwanza ni mfupi una miti ya kijani, na mlima wa pili ni mkubwa unakaribiana na mawingu kwa namna picha ilivyopigwa.

Mandhari ya mbugani, twiga mrefu anaonekana. Miti mifupi iliyostawi vizuri inaonekana. Kwa mbali ni eneo la mjini, maghorofa mengi na nyumba za kawaida zinaonekana; juu ni wingu la bluu.

Mandhari ya porini, nyasi baadhi zimekauka nyingine ni za kijani, vichaka vidogovidogo vinaonekana. Juu wingu lote ni la bluu pamoja na kwa mbali kunaonekana miti pamoja na mlima kidogo. Eneo kama hili husaidia katika suala zima la utalii na kutunza wanyama.

Mandhari ya mlimani kuna nyasi zilizostawi vizuri, miti midogo na mikubwa iliyo stawi vizuri sana, nyuma kabisa kinaonekna kilele cha mlima juu kina barafu nyeupe, na angani wingu lote ni la bluu. Mandhari hii inavutia sana.

Mandhari ya kuvutia, wingu lote ni la bluu, kuna mto wenye maji mengi, pembezoni kuna miti ambayo haijastawi vizuri. Eneo kama hili hutumika kwenye shughuli mbalimbali, watu huenda kupunga upepo na kuogelea.

Mandhari ya msituni. Kuna dimbwi la maji, pembeni kuna miti, nyuma kuna miti; katikati dimbwi hilo lina maji machafu sana. Pembeni yake kuna tenki, juu kuna wingu la bluu.

Mandhari ya mbugani, kuna mfereji unaopitisha maji machafu. Baadhi ya nyasi na miti imekauka. Kwa mbali unaonekana mlima mkubwa. Eneo hili lina ukame wa mvua pamoja na maji, ndio maana miti mingine imekauka na iliyopo haijastawi vizuri.

Mandhari ya porini. Kuna barabara ya vumbi inayoelekea porini, pembeni kuna vichaka vidogovidogo pamoja na miti. Nyasi nyingine zimekauka na nyingine majani yake hayajakauka vizuri, juu kuna wingu la bluu.

Mandhari ya kuvutia, wingu lote ni la bluu, miti mirefu kwa midogo pamoja na mashamba vinaonekana. Kwa mbali kuna milima pamoja na mabonde, na bati za nyumba za watu zinaonekana.

Mandhari ya msituni. Kuna msitu mkubwa wenye miti ya kijani (mifupi kwa mirefu), katikati ya msitu huo kuna maji machafu yanapita. Kuna daraja ambalo linatumika kuvusha watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine; na wingu ni la bluu.

Mandhari ya mbugani kunaa vichaka vidogodogo pamoja na miti, kwa mbali inaonekana minara inayo pitisha huduma ya umeme pamoja na nyumba chache za watu, na mbali kabisa kuna mto mkubwa wenye maji mengi. Na msitu usionekana vizuri na juu kuna wingu la bluu.

Mandhari ya mbugani; wingu ni la bluu Sana. Kuna miti miwili ambayo inaonekana kuwa kwenye eneo hilo, nyasi nyingine zimekauka nyingine bado. Kuna njia ambayo huonyesha kuwa watu na magari, hupita kuelekea eneo jingine.

Mandhari ya mbugani, nyati wakubwa wanaonekana kwa mbali, wengine wamesimama na wengine wamelala. Kuna miti michache iliyokauka na mingine haijastawi vizuri. Nyasi zote zimekauka, na juu ni wingu la bluu. Eneo hili linaonekana lina udogo wa mvua.

Mandhari ya mbugani. Ndege wengi wako kwenye mto mkubwa wenye maji mengi. Pundamilia wanakula nyasi, kuna miti mikubwa mirefu iliyostawi vizuri, juu kuna wingu la bluu, na kwa mbali kuna misitu pamoja na milima mirefu.

Mandhari ya mbugani kuna barabara vumbi ambayo hupitisha magari kuwasaidia watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Miti imekauka na mengine haijakauka sana. Kwa mbali kuna mlima mkubwa sana. Eneo kama hili linaonyesha uchache ama udogo wa mvua.

Mandhari ya kuvutia yenye milima, mabonde pamoja na miti iliyostawi vizuri. Kuna barabara ambayo imechakaa lakini maeneo mengine yanaonekana vizuri na yanavutia. Juu kabisa kuna wingu la bluu linaloashiria upatikanaji wa hali nzuri ya hewa.

Picha ya machweo ya jua. Jua linatokea, linamulika, linapendeza. Mlima mkubwa unaonekana, miti mirefu iliyoko mbugani inaonekana. Baadhi ya nyasi zimekauka na nyingine hazijakauka.

Mandhari ya msituni. Kuna bwawa kubwa la maji, pembezoni kuna miti mizuri iliyo stawi vizuri sana; yote ni ya kijani, na juu wingu ni la bluu sana. Maji haya husaidia wanyama waishio msituni pamoja na miti na mimea mingine kujipatia maji .

Mandhari yenye ukame wa maji. Miti mingi imekauka. Kuna dimbwi dogo lenye maji machache. Nyasi zimekauka na kuna mlima wenye mporomoko wa udongo. Maeneo kama haya huathiriwa na ukame na upungufu wa mvua.

Mandhari ya ukame miti na nyasi vimekauka iliyobaki haijastawi vizuri, kwa mbali inaonekana majengo marefu, anga limechafuka, miti haijastawi vizuri, ni kipindi cha ukame.

Mandhari ya mbugani, kuna mti mmoja wenye matawi machache ambao unaonekana kupata shida ya maji, upo katikati ya nyasi zilizokauka kwa mbali inaonekana milima na wingu lote ni la bluu, hapa kunaonekana kuna shida ya maji, hii changamoto hupatikana maeneo yenye ukame .

Mandhari ya porini kuna barabara ndogo ya watembea kwa miguu, barabara inayotenganisha upande mmoja na upande mwengine uliojaa miti ya kijani iliyostawi vizuri, kwa juu kabisa inaonekana mawingu ya bluu, miti hii imestawi vizuri ikiashiria kukaa kwenye eneo lenye hali nzuri ya hewa.

Mandhari ya kisiwani, maji yametapakaa maeneo tofauti lakini maeneo mengine hayana maji yana miti iliyostawi vizuri na maeneo ambayo watu huenda kujionea utalii wakivutio vikiwemo maji, miti na hali ya hewa kama upepo na mambo mengine.

Mandhari ya mbugani, kuna barabara ndogo ya vumbi inayosaidia wapita kwa miguu au magari, kuendelea na utalii wa eneo hilo. Kuna miti iliyostawi vizuri sana; ni uoto wa asili wenye rangi ya kijani.

Mandhari ya mbugani; wingu lote ni la bluu, kuna miti michache mirefu, mingine ni mifupi, na mingine imekauka, huku mingine ina rangi ya kijani. Kuna barabara, yenye mawe madogomadogo pamoja na udongo. Eneo hili linaonekana kutokuwa na mvua.

Mandhari nzuri ya kuvutia, nyuma kuna msitu mkubwa sana, wenye miti ya kijani iliyo stawi vizuri, na mbele kuna mashamba yenye miti midogo midogo pamoja na nyasi.

Mandhari nzuri ya kuvutia maji yanapita eneo lina miti ya kijani na bustani nzuri zilizostawi. Kuna milima mingi sana, pembezoni kuna majengo na nyumba za watu. Mabati yanaonekana na kwa mbali kuna milima pamoja na wingu la bluu.

Mandhari ya mbugani, nyasi zote zimekauka, kuna miti michache ambayo nayo inaelekea kukauka na inahesabika. Nyuma kabisa kuna mlima mkubwa, na juu kuna wingu la bluu.

Uoto wa asili wenye miti mirefu ya kijani ilyostawi vizuri, nyasi zimekauka na mawe yanaonekana yamepangwa. Juu ya msitu huo kuna wingu la kijani, misitu husaidia upatikanaji wa hewa safi, yaani oksijeni, kutunza wanyama na upatikanaji wa mvua.

Mfereji mkubwa wa maji ,picha imechukuliwa kutoka juu. Mfereji huo unapita karibu mashamba ya watu ambayo tayari yamelimwa na kuandaliwa vizuri, pembezoni kuna miti iliyostawi vizuri na pembezoni kuna nyumba za watu, makazi, pamoja na maeneo tofauti ya kufanyia shughuli mbalimbali.

Mandhari nzuri ya mlimani, inayoonyesha uoto wa asili wenye miti mirefu na kijani. Uoto huo unaonyesha milima na mabonde na juu kuna wingu la bluu. Uoto mzuri na milima hutumika katika utalii ambapo watu huenda kujionea vivutio mbalimbali.

Mandhari ya mbugani, mto mkubwa wenye maji mengi yaliyosambaa eneo kubwa unaonekana. Mti mkubwa na mengine mifupi ipo. Sehemu yote ni ya kijani, nyuma kuna mlima mrefu. Wingu lote ni la bluu. Kuna barabara ambayo inawasaidia watalii kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mandhari ya mbugani. Kuna barabara vumbi ndefu inayoelekea milimani. Miti yote ni mifupi, imekauka na haina majani kabisa. Kwa mbali kuna milima mikubwa na miti imeachana. Maeneo kama haya yanakuwa na ukame pamoja na ukosefu wa mvua, na hayasapoti kilimo cha aina yoyote.

Mandhari ya mbugani, nyasi nyingine zimekauka nyingine bado hazijakauka, miti iliyo tawanyika inaonekana haijastawi vizuri, ni ishara ya kuwa ni msimu wa jua kali, kwa mbali kuna milima mirefu na juu kuna wingu la buluu.

Mandhari ya mbugani, pamekauka sana ni msimu wa ukame; maji machafu, machache yaliyotuama yapo kwenye mawe. Ndani kuna ndege wanaokunywa maji ma kabisa miti mingi imekauka na kuna milima inaashiria juakali.

Mandhari ya mbugani, miti iliyotawanyika na kustawi vizuri inaonekana nyuma yake kuna mlima, mlima wenye miti pia juu kuna wingu la bluu, mbuga hizi hutumika kutunza wanyama na husaidiya upatikanaji wa mvua, hewa na kadhalika.

Mandhari ya mbugani; nyasi zimekauka mbuga ni kubwa ikiashiria ukubwa wa eneo la uoto wa asili. Kwa mbali miti inaonekana na mabati ya majengo machache yaliyotawanyika, juu kabisa kuna wingu la bluu.

Ufugaji wa nyuki. Mizinga, maboksi ya mbao, tayari yameandaliwa kwenye shamba, shamba hilo lina miti mirefu na mifupi. Ufugaji wa nyuki husaidia katika upatikanaji wa asali. Chini ya maboksi hayo, kuna mabeseni yenye rangi tofauti.

Ufugaji wa ng'ombe wapo kwenye zizi lao, lililoezekwa kwa bati na kuzungushiwa na miti. Ng'ombe hao wapo karibu na shamba la migomba ambayo imestawi vizuri sana. Ng'ombe husaidia upatikanaji wa mbolea pamoja na maziwa.

Mfugaji yuko machungani akiendelea kuwalisha mbuzi wake, mbuzi wengine wanaendelea kula majani, huku akimshika mbuzi mmoja na kumpa dawa ,nyuma yao kuna shamba la mahindi, mahindi ambayo tayari yameshakuwa makubwa, na nyuma kabisa kuna msitu mkubwa wenye miti iliyostawi vizuri.

Ufugaji wa mbuzi, mbuzi wapo kwenye banda lao. Wamewekewa nyasi wanakula, banda limetengenezwa kwa mbao za kawaida. Nyasi ni nzuri, mbuzi wote wanaendelea na kula.

Shughuli za ufugaji, ufugaji wa mbuzi, mfugaji anawalisha mbuzi wake kwenye mbuga ni karibu na barabara vumbi ambayo watu wanapita, pembezoni mwa barabara hiyo upande wa kulia na kushoto kuna miti pamoja na majani, mbuzi wenye rangi tofauti wapo wanakula huku watu wengine kwa mbali wanaonekana kupita kwenye eneo hilo .

Ufugaji wa mbuzi, wako bandani mbuzi wenye rangi nyeupe, rangi nyeusi na mapembe marefu wapo wanakula mashudu. Mbuzi husaidia upatikanaji wa nyama, maziwa pamoja na mbolea.

Wanawake wawili wapo shambani, wamemshika mbuzi mweupe wakijaribu kumtoboa sikio la upande wa kulia, mwanamke mmoja ameshika chuma kinachotumika kutoboa huku mwingine amemshika mbuzi kwenye shingo aliyefungwa kamba ili asiweze kukimbia atobolewe, kutoboa wanyama husaidia kuweka alama ili mfugaji awatambue.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe na kuvaa miwani yupo, katikati ya kuku wengi wa kienyeji, akiwa anawahudumia chakula, anawawekea pumba. Kuku ni wengi sana, wapo kwenye banda lenye miti lililozingushiwa na bati.

Mwanaume aliyevaa kaptula, ameshika gunia lenye chakula yupo ndani ya banda la bata. Banda lililoezekwa kwa miti, juu halijaezekwa na kitu chochote. Anawapa bata wake chakula; bata wote ni weupe, ameinama akiwarushia chakula.

Ufugaji wa kuku wa kisasa, kuku wote wana rangi nyeupe, wapo kwenye makopo yao ya kuwekewa chakula, wengi wapo wanakula, wapo kwenye banda zuri lenye mwanga mzuri lililozungushiwa na ukuta wake umepakwa rangi nyeupe.

Kuku wakiwa kwenye banda, kuku ni wa kienyeji, wote wana rangi moja, wengine wanaogelea mchanga. Wapo kwenye banda liliozungushiwa mabati. Pembeni yao Kuna kopo wanalowekewa chakula na maji, kuku hawa wanaonekana wana na kiu sana.

Ufugaji wa bata. Bata wengi wanaonekana kujirundika sehemu moja wakiwa wanakula chakula walichopewa. Wapo kwenye banda lenye udongo ndani yake. Mlango wa banda lao uko wazi. Bata wana rangi tofauti: nyeupe, nyeusi na wengine wamechanganya.

Ufugaji wa kuku na bata, mwanaume mmoja aliyevaa suruali na tisheti ya rangi ya buluu akiwalisha bata wake na kuku wengi sana, wapo ndani ya uzio wa maua. Bata hawa wanaonekana wamenawiri wanapata huduma nzuri.

Bata wapo ndani ya uzio wa wavu wapo wengi sana, mmoja yupo kwenye maji anaogelea, wengine wanakunywa maji na wengine wapo wanaendelea na shughuli zake. Bata hawa wana rangi tofauti wengine wana rangi nyeupe, na wengine rangi nyeusi huku wengine wakichanganya.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku wa kisasa, kuku wote wana rangi nyeupe wako kwenye banda lenye chanja tatu, juu katikati na chini pembeni yake kuna makopo makubwa yenye rangi nyeupe na mifuniko mwekundu. Ufugaji wa aina hii husaidia upatikanaji wa mayai pamoja na vifaranga vya kutosha.

Ufugaji wa kuku, mwanaume na mwanamke waliovaa makoti meupe wanawalisha kuku wao jogoo na mtetea, wako kwenye banda lililotengenezwa kwa nyavu, watu wengine wapo nje wanawaangalia, kuku ni wengi sana wenye rangi tofauti.

Ufugaji wa kuku, kuku wapo shambani wana afya njema sana wote wana rangi tofauti nyeupe, nyekundu, na mchanganyiko, kuna nyasi zimelala wanaonekana kujitafutia chakula chao wenyewe, hawa ni kuku wa kienyeji.

Ufugaji wa kuku, watu wawili wamesimama kwenye banda lenye kuku wengi, banda hilo limeenzekwa kwa mabati na juu ya dari kuna miti iliyokauka, pembezoni ni mabati mwanga unatoka nje na kuingia ndani, wanaendelea kuwalisha kuku hao.

Uoteshaji wa mbegu, mbegu chache zimeota kwenye kontena lenye udongo pamoja na mbolea nzuri, uoteshaji wa mbegu husaidia upatikanaji wa miche ambayo huenda kupandwa kwenye maeneo mengine.

Mbegu zimeoteshwa kwenye makopo, makopo yote yana rangi nyeusi. Mbegu hizo zimeanza kuota, zipo ndani ya nyumba karibu na dirisha juu ya meza, mwanga ukipita, mbegu hizi zinakua zikifwata mwanga.

Sahani nyingi sana zilizowekwa mbegu za nafaka. Kuna maharage, mahindi, kunde pamoja na mboga mbalimbali. Zote zimepangiliwa kwenye mstari. Zipo zenye rangi ya bluu, pamoja na rangi ya kijani, na rangi nyingine. Kila sahani ina karatasi inayotaja aina ya mbegu pamoja na bei yake.

Mwanamke yupo kwenye duka la kuuza pembejeo, kuna mbegu mbalimbali pamoja na dawa kwa ajili ya kilimo. Mwanamama anatabasamu, zipo kwenye chanja tofauti kuna zilizopo kwenye mfuko kwenye chupa na kwenye maboksi.

Kilimo cha mbegu, wanaume wawili na wanawake wawili wakishirikiana kupanda mbegu pamoja, kwenye udongo ulioko juu ya kitalu. Nyuma yao kuna maua na miti iliyostawi vizuri pamoja na migomba.

Duka la mbegu za kilimo magunia yapo mengi yenye rangi tofauti. Kila gunia lina bidhaa zake. Ni dukani Kuna karanga, mahindi, maharage, tende, mihogo nakadhalika. Duka hili limesheheni mbegu mbalimbali ambazo hutumika katika kilimo.

Kilimo cha mbegu, ni bustani ndogo yenye miti na mbegu zilizostawi vizuri sana. Zimewekewa mbolea, udongo na zinamwagiliwa vizuri, uoteshaji wa mbegu husaidia upatikanaji wa sampuli nzuri kwa ajili ya kupanda maeneo mengine ili kuotesha na kusaidia shughuli nzima ya uzalishaji mali.

Mbegu zimeoteshwa kwenye vifaa maalumu vyenye ardhi, udongo, pamoja na mbolea. Zote zimesitawi vizuri, baada ya hapa zitatolewa na kwenda kupandwa sehemu nyingine. Upandaji wa aina hii husaidia urahisi katika kumwagilia na kuzijali mimea iliyopandwa.

Upandaji wa mbegu, wanaume sita wakipanda mbegu kwenye mifuko ambayo imetiwa mbolea. Wote wanashirikiana kwa pamoja. Upandaji wa aina hii husaidia kustawi vizuri, kwani maandalizi yake ni makubwa. Nyuma yao kuna uzio wa miti. Wawili wamevaa kofia, wanashirikiana kwa pamoja kwenye kitalu.

Shamba kubwa la kuotesha mimea; matuta mengi yametengenezwa, katikati ya shamba hilo kuna kajengo kadogo kenye rangi nyeupe, na kwa mbali inaonekana jengo kubwa. Mabomba ya maji yamepita kwenye kila tuta yakisaidia kwenye shughuli nzima ya umwagiliaji. Aina hii ya kilimo hutumika kwenye kilimo kikubwa.

Wanaume wawili wamesimama wakimuangalia mbwa, mmoja ameshika kitu mkononi kama dawa, mbwa akiwa anambwekea. Wapo maeneo ya nyumbani, nyuma yao kuna sufuria mbili, kuna maua na pembezoni kunaonekana ukuta wa nyumba.

Mbwa mwenye afya nzuri yuko kwenye banda la mbao wamelala. Pembeni ya banda hilo kuna miti midogo kwa mirefu; kuna maua, na juu kuna wingu la bluu.

Madaktari wawili wamekuja kutoa huduma kwa mbwa wengi sana, mfuga mbwa anawashika ili wapewe dawa. Nyuma yao kuna gari jeupe, wapo ndani ya uzio wa matofali, ni watu wanne wapo kwenye uzio wenye nyasi zilizostawi vizuri.

Ni kwenye chumba chenye nyasi zilizokauka, kuna nyoka wakubwa sana, wamepandiana. Nyoka hawa wana rangi nyeusi na nyingine ni nyeusi ambayo haijakoleza. Wanaonekana kuwa nyoka hatari.

Watu wanawahudumia wanyamapori. Hawa ni tembo. Wanaume wawili na wengine hawaonekani vizuri wanaendelea kuwahudumia tembo wakiwapa dawa. Wote wamevaa sare za kijani, makoti makubwa, pamoja na viatu vyeusi vikubwa kwa ajili ya mvua. Tembo wanakunywa dawa hizo zilizopo kwenye chupa nyeupe.

Ndege wa porini. Mwewe yuko juu ya mti, mti wenye miiba. Amekaa na kuangalia pembeni. Wingu lote ni la bluu, mwewe huyo ana rangi tofauti; miguuni, kwenye mdomo, pamoja na shingoni ana rangi tofauti. Rangi zilizofunika mwili wake ni: nyeupe, nyeusi na kadhalika.

Wanyama pori, twiga warefu wawili wanaonekana, mwanaume aliyevaa kofia, barakoa na koti jeusi anamlisha twiga dawa, nyuma yao kuna miti mikubwa yenye mandhari nzuri ya kuvutia kuonyesha ishara ya mbuga za wanyama.

Wanyamapori. Viboko wengi wanaonekana wakiwa kwenye maji, mmoja aliyenuna ametangulia mbele, wote wana rangi nyeusi, maji yamewafika shingoni. Viboko huishi majini na kuonekana kama viumbe wa majini na wanamiili mikubwa sana.